Mashati ya rangi na mitindo mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka. Juu ya rafu kuna bango jekundu lenye maandishi ya kuashiria punguzo la asilimia hamsini ya bei kwa wateja na pembeni nguo zingine zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha utofauti wa bidhaa na urahisi wa kuchagua.

Rafu sita zimepangwa kwa mpangilio mzuri ukutani, zikiwa na viatu vya kiume vya mitindo na rangi mbali mbali kama vile vya michezo na rasmi kuashiria wiko mpana wa chaguo kwa wateja. Mwanga wa asili unaoingia kupitia dirisha upande wa kulia, unaongeza mvuto wa maonyesho na kusaidia wateja kuona bidhaa kwa uwazi.

Nguo za watoto zimetundikwa kwa ustadi kwenye viwiko vya chuma zikiwa na mchanganyiko wa rangi kama waridi, manjano na nyeupe; zinazoashiria mavazi ya msimu wa kiangazi au mapambo ashiria. Rafu ya chini imejaa viatu vya watoto wa kike vikiwa na rangi angavu kama kijani kibichi, waridi na dhahabu; mpangilio huo ukiwa ni wa kuvutia.

Nguo za wanawake zimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na vibao vya kunyanyua zikiwa na mchanganyiko wa rangi tofauti zinazoashiria mtindo wa kisasa na maridadi. Samani za mbao zenye mpangilio wa kipekee inatoa hisia ya unyenyekevu wa kifahari huku mandhari ya duka ikiwa wazi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mavazi yametundikwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za mbao yakionyesha suruali na shati na vazi la juu la kiume. Yote yakiwa yamepangwa kwa rangi na aina mbalimbali. Meza ya kati ina vifaa vya mitindo kama tai na soksi ishara ya huduma ya wateja inayozingatia undani wa mtindo wa binafsi.

Rafu tano za mbao zimepangwa kwa safu mbili kila mmoja ikiwa imejaa viatu vya aina mbalimbali. Mpangilio unaonyesha utaratibu mzuri wa kuonyesha bidhaa kwa wateja. Viatu hivyo vinatofautiana kwa rangi, ukubwa, na aina ikiwemo buti, viatu vya ngozi, na vya kitambaa. Sakafu ya duka ni ya vigae , vya kijivu, ikiongeza muonekano safi wa kisasa wa mazingira.

Manekwini waliovaa mashati, suruali na suti wamepangwa kwenye sehemu mbili za maonyesho kwa duka la nguo upande wa kushoto na kulia wa mlango mkuu. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa nguo na vifaa vingine vya kiume vikionyesha mpangilio wa kuvutia kwa wateja wanaotafuta mavazi ya kisasa kwa wanaume.

Bidhaa mbalimbali za mitindo zimepangwa kwa mapangilio mzuri kwenye rafu nyeupe zikiwemo kofia, mikoba, mikufu na pete. Mabango ya ukutani yana ndoano zinazotumika kuonyesha vitu vidogo huku mapambo ya maua yakiongeza mvuto wa mandhari. Mazingira ni safi na yamepangwa kwa uangalifu ili kuwavutia wateja na kurahisisha uchaguzi wa bidhaa.

Ndani ya duka la nguo lililopangwa kwa mpangilio mzuri, rafu zimejaa mavazi mbalimbali kama vile mashati, suruali na vifaa vya mavazi huku taa za dari zikiangaza kwa mwanga wa kutosha. Fursa ya kujifunza kuhusu usimamizi wa biashara yake.

Ndani ya duka la nguo lenye mpangilio wa kuvutia. Nguo mbalimbali zimepangwa kwenye wavu wa chuma kuanzia makoti, suruali hadi mashati. Kushoto sanamu ya maonyesho imevalia gauni linalong'aa likivutia macho ya wateja. Kupitia dirisha la mbele, watu na magari wanaonekana wakipita barabarani wakionyesha kuwa duka hili liko katika eneo lenye shughuli ngingi.

Ndani mwa duka la rejareja rafu ya maonyeshao iliyojaa miwani ya jua ya aina mbalimbali imepangwa. Rafu hizo zina safu na nguo kadhaa; kila moja ikiwa na miwani tofauti wa mtindo wa rangi. Mandhari ya nyuma inaonyesha bidhaa nyingine kama kofia na viatu.

Duka la reja reja la nguo ambapo fulana nyeusi zenye michoro na nguo zingine tofauti zimepangwa vizuri. Nguo nyingine na vifaa kama mikopa vinaonekana nyuma kuonyesha mitindo mbalimbali za nguo.

Nguo za rangi mbalimbali zimepangwa kwa ustadi ndani ya duka lenye mandhari ya kuvutia na mwangaza mkali wa dari. Katikati ya duka suruali zenye rangi na michoro tofauti kama nyekundu, kahawia, samawati zimepangwa kwenye wavu.

Suti mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye wavu wa nguo, ndani mwa duka la mavazi rasmi. Kila suti inajumuisha koti na suruali vinavyolingana kwa rangi, zikiwa katika vivuli tofauti vya kijivu na myeusi. Wavu wa nguo umeunganishwa na minyororo kutoka juu, jambo linaloongeza mvuto wa kipekee wa maonyesho ya bidhaa.

Mavazi mbalimbali yamewekwa kwenye rafu na sehemu za kuonyesha bidhaa aidha kwa kabati ama duka la nguo lililopangwa kwa ustadi. Upande wa kushoto kuna suruali, mashati na makoti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na wavu za nguo.

Mandhari ya duka la mavazi rasmi inaonyesha mpangilio wa suti mbalimbali Kwa ustadi wa kuvutia. Safu ya juu ina wavu tano za maonyesho zilizowekwa suti za rangi tofauti kila moja ikiwa na shati na tai kuonyesha mitindo mbalimbali ya ofisi au hafla fulani. Chini yake zimepangwa suti nyingi tofauti kwenye wavu.

Duka lenye kivutio kwa wapenzi wa mitindo ya kifahari, rafu za suti za kiume zimeangwa kwa ustadi zikiwa na vigae vyenye mwonekan wa kuvutia unaoonyesha ubora wa mavazi ya biashara. Mashati yamewekwa mezani kwa mpangilio wa kuvutia yakiongeza chaguo kwa mteja.

Mandhari ya ndani ya duka la nguo lililoandaliwa kwa mpangilio mzuri. Ndani kuna nguo zenye mavazi mbalimbali kama masuti, makoti na mavazi ya kitamaduni; zote zikiwa zimepangwa kwa rafu. Viatu zimepangwa juu ya rafu ikionyesha kuwa duka hili linauza mavazi kamili kutoka kichwani hadi.

Duka la nguo lililoandalia kwa kuvutia wateja. Rafu zimejaa mavazi mbalimbali kama jaketi, mashati na suruali huku kofia zikiwa zimepangwa juu ya moja ya rafu hizo. Ndani ya duka kuna manekeni waliovaa mavazi ya maonyesho pamoja na watu wanaonekana wakichagua au kuangalia bidhaa.

Duka la nguo likiwa limeandaliwa kwa kuvutia wateja na kuonyesha mitindo mbalimbali ya mavazi. Rafu mbili na bomba la kunyanyua nguo zimepangwa kwa ustadi, zingine zikiwa kwa rafu ya juu na zingine kwa rafu ya chini kwa mitindo na rangi tofauti.

Ndani ya duka la kuuza nguo na mavazi mbali mbali , ikiwemo hudi, jaketi, na mashati yenye rangi ya mitindo tofauti. Hizo nguo zimepangwa kwa ustadi kwenye milingoti. Ukuta una muundo wa kitofali unaoipa muonekano wa kisasa , na kando kuna meza nyeupe na chupa ya maji juu yake.

Ndani ya duka la boutique . Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa zimejaa viatu vya wanawake za mitindo mbalimbali. Pembeni mwa picha kuna nguo zilizoning'inizwa kwenye wima likiashiria kuwa boutique hii inatoa mavazi na viatu pamoja. Mandhari ya ndani ni safi yenye mwangaza nzuri wa kuvutia wateja.

Dirisha la duka la viatu na nguo za kawaida kama fulana, jaketi na suruali. Karibu na kioo kuna marobota waliovaa nguo hizo kusaidia wanunuzi kujua ukubwa au udogo wa nguo. Pia vibandiko vyekundu vya bei vimewekwa kwenye majukwaa ya marobota hao vinavyo ashiria offer ya bei.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye bazaar la magari lenye changarawe ikiwa mbele ya magari mengine yaliyopangwa kwa mpangilio. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo yanayosaidia shughuli za biashara ya magari. Hili ni eneo muhimu kwa uchumi wa mijini likitoa fursa kwa watu kupata usafiri wa kuaminika.

Gari la kifahari la rangi ya njano limeegeshwa ndani ya jengo la kisasa lenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Taa ya mviringo juu ya gari inaongeza mvuto wa maonyesho huku kibao cha maelezo kikitoa taarifa muhimu kwa wateja. Mandhari ya nje ya miti na majengo inaashiria mazingira safi yaliyopangika kusisitiza ubora wa huduma na bidhaa zinazotolewa katika bazaa hili la magari.

Gari jeupe la abiria aina ya van limeegeshwa pembeni mwa barabara ya lami. Mandhari ya nyuma inaonyesha miti na majengo machache, huku anga likiwa na mawingu mepesi. Mazingira yanatoa taswira ya eneo la Bazaar la magari, pengine pahali pa biashara au huduma za usafiri.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, likiwa miongoni mwa magari mengine kadhaa yaliyopangwa kwa mpangilio. Mazingira yanaashiria bazaar la magari au mkusanyiko wa magari kwa ajili ya maonyesho, mauzo au huduma. Mandhari ya nyuma ina miti mingi, ikionyesha eneo la wazi lenye mazingira ya asili. Mtu mmoja anaonekana akitembea karibu na magari hayo.

Gari jeupe aina ya matatu limeegeshwa kando ya njia likiwa katika hali nzuri ya kuonyeshwa wateja au wapenda magari. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo ndogo aidha la makazi au biashara pamoja na miti ya nyaya za umeme. Pembeni kuna jengo lingine linaloashiria makaazi ya watu binafsi.

Ndani ya gari sehemu ya viti vya nyuma inaonyesha mpangilio wa kawaida wa salama na starehe; ikiwa na viti vya kitambaa cha kijivu, mikanda ya usalama na sehemu ya kuhifadhi vitu kwenye milango. Hii inaashiria hali ya ndani ya gari inayoweza kuzingatiwa na wanunuzi katika soko la magari ya mitumba au

Gari la abiria lenye rangi nyeupe limeegeshwa pembeni ya jengo la kibiashara, likiwa na vioo vyeusi na nembo ya njano kwenye mlango wa upande wa kulia. Magurudumu yake ya fedha yanaonekana kuwa safi na dhabiti yakionyesha matengenezo bora. Mandhari ya nyuma ina majengo yenye milango na madirisha ya rangi tofauti yakionyesha shughuli za bazaar ya magari.

Gari la kijivu aina ya van limeegeshwa kando ya barabara ya vumbi mbele ya mwamba mkubwa wa asili. Nembo iliyobandikwa ubavu wa gari inaashiria kuwa gari hilo ni la huduma au usafiri wa watalii. Mandhari ya eneo hiyo ni ya asili yenye muonekano wa miamba na mazingira yasiyojengwa.

Gari la rangi ya fedha limeegeshwa kando ya jengo aidha kwa bazaa ama egesho la hoteli. Hilo jengo ni la kisasa lenye madirisha makubwa na paa pana kando yake. Mwavuli mwekundu unaofunika sehemu ya nje aidha duka au mkahawa umefunguliwa. Vyungu vya maua vilivyopangwa karibu na jengo hilo vinaongeza mvuto wa mazingira.

Gari aina ya SUV jeupe liilo egeshwa katika eneo la wazi likiwa na muonekano mzuri unaoweza kuvutia wanunuzi au wapenda magari. Lipo na madirisha ya lio tiwa giza aidha lipo sehemu ya maonyesho au mauzo ya magari. Ambapo wateja uangalia muonekano hali ya gari na vipengele vya kipekee kabla kufanya maamuzi ya ununuzi.

Gari aina ya toyota vani ya rangi ya fedha limeegeshwa kwenye baza ya magari. Mandhari ya nyuma inaonyesha jengo la ghorofa lenye mabango ya mwangaza, ikionyesha shughuli za biashara zinazofanyika hadi usiku. Magari mengine pia yanaonekana yakiwa yameegeshwa, yakionyesha harakati ya usafiri na biashara katika eneo hilo.

Magari matano yameegeshwa kwa mpangilio katika eneo la wazi enye nyasi na miti ya asili nyuma yake. Mandhari inaonyesha kua ni sehemu ya mkusanyiko au maonyesho ya magari. Mtu mmoja amesimama katikati labda akichunguza au akihusika na shughuli ya ununuzi au uuzaji wa magari hayo.

Gari kubwa la kupepa magari limepepa magari kadhaa ya rangi tafauti nyeupe, kijivu, samawati likiwa limeegeshwa kando ya barabara karibu na mtu aliyevaa koti la kijani. Muundo wa gari inaonyesha matumizi ya kiufundi ya kusafirisha magari, kuunda kuuza ama yalionunuliwa kwa usalama na upangilio.

Tairi linaoshwa kwa kutumia mashine ya maji yenye shinikizo kubwa ikisababisha povu na ukumbi wa maji unaoonekana wazi. Mengine matatu yamepangwa nyuma yake yakisubiri zamu. Pembeni kuna eneo la lami na kizuizi cha saruji likionyesha kuwa ni sehemu rasmi ya huduma ya usafi wa magari au karakana.

Gari jeupe aina ya Toyota jazz ambalo mara nyingi hutumika kama matatu au van ya usafiri wa umma. Lime egeshwa kando ya barabara karibu na jengo moja lenye maandishi Hill court . Pembeni kuna jengo lingine lenye paa nyeusi likiwa ni sehemu ya makaazi au biashara. Pia kuna nyaya za umeme juu ziki onyesha miundo mbinu.

Watu watatu wamesimama karibu na magari mawili meupe yaliyopangwa upande wa kushoto na kulia. Mmoja wao anaonekana kuwaeleza jambo wenzake wawili, labda kuhusu sifa au bei ya magari hayo kwenye bazaar ya magari. Dirisha kubwa linaonekana nyuma laingiza mwanga wa asili ikionyesha kuwa shughuli hii inafanyika wakati wa mchana.

Gari la kifahari aina ya Mercedes benz ya zamani, likiwa limeegeshwa ndani ya karakana au eneo la kutengenezea. Gari hilo la rangi ya kijivu, mlango wake wa mbele upande wa kushoto liko wazi. Kando yake kuna gari jingine lililofunikwa kwa kitambaa, pamoja na vifaa mbalimbali vya kazi vinavyo ashiria shughuli za utengenezo.

Shughuli ya usafirishaji wa magari mapya kwa kutumia lori maalum la kuzibeba. Lori hilo la rangi ya chungwa lina madaraja mawili; gari tano zikiwa juu na nne chini. Nyuma inaonyesha miti na eneo la majani, ikiashiria kuwa lori hilo linapita katika mazingira ya nje .

Gari jeupe la abiria aina ya Toyota Hiace linaloonekana kuegeshwa kando ya barabara ya lami katika eneo la makazi. Pande mmoja unaonekana ina milango mikubwa na madirisha ya rangi nyeusi. Gari hili linaweza kutumika kwa huduma ya usafiri wa umma au binafsi. Kando kuna jengo linaloonekana kuandikwa Hill Court.

Gari dogo la magurudumu matatu maarufu kama tuktuk limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi likiwa na alama za uchakavu kama limekwaruzwa na mabonyevu. Juu yake kuna tawi la mti lililongukia sehemu ya juu ya gari hilo.

Gari aina ya Toyota Mark X ya rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye lami. Lina nambari ya usajili ya KBV 949E na madirisha yake yametiwa giza. Pembeni kuna jengo kubwa lililo na madua kadhaa kuashiria eneo la biashara.

Eneo la maegesho ya magari ambapo magari mawili meupe yameegeshwa karibu karibu kuashiria yapo kwa mauzo, moja likiwa ni Dot Challenger na lingine Ford Mustang, maarufu kwa kasi na muundo wa kipekee. Nyuma inaonyesha jengo lenye maandishi ambayo hayaonekani vizuri pamoja na miundo ya paa za kivuli kwa ajili ya magari mengine.

Eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina na rangi tofauti yaliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Nyuma ya eneo hilo kuna majengo yenye paa za rangi nyekundu na ya samawati yanayoashiria kuwa huenda ni eneo la biashara au viwanda.

Magari kadhaa yameegeshwa kwa mstari katika eneo lenye nyasi, na miti ya asili, huku mtu mmoja akionekana kutembea karibu nazo, huenda ni kwa bazaa ya kuuza, kununua, au kukodisha magari. Nyuma yake inaonyesha vichaka na miti mingi.

Ndani ya jumba la maonyesho ya magari ambapo gari aina ya SUV ya rangi nyeusi limeegeshwa kwa mtindo unaoonyesha upande wake wa pembeni na nyuma. Jumba hilo lina madirisha makubwa yanayoingiza mwanga mwingi wa asili yakichangia mwonekano wa kuvutia wa magari yaliyopo. Magari mengine yanaonekana kwa umbali yakionyesha kuwa ni sehemu ya maonyesho au mauzo ya magari mapya.

Katika uwanja wa majani unaotumika kama eneo la maegesho. Magari ya aina ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio wa kawaida. Watu wachache wanaonekana wakitembea katikati kanakwamba kushiriki katika shughuli flani.

Matumizi ya simu ya mkononi kwa ajili ya kufuatilia matukio ya moja kwa moja na burudani mtandaoni ,juu kabisa kuna matangazo ya moja kwa moja tukio la mazishi likiwa na ujumbe wa kuanga'' fare thee well baby Ariana'' inaonyesha jinsi teknolojia ya simu inavyotumika kwa huduma za kijamii maombolezo na burudani kwa watu wazima kupitia majukwaa ya kijamii.

Gari aina ya Toyota HiAce rangi nyeupe, limeegeshwa kando ya barabara. Kando yake kuna jengo lenye maandishi Hill court , na pembeni, kunaonekana paa la nyumba ya kifahari, pia kuna nyaya za umeme zinazopita juu.

Mandhari ya ndani ya gari kuonyesha ubora na mvuto unaoweza kuvutia wateja katika muktadha wa bazaa ya magari, ambapo magari huuza, kuonyeshwa au kukodishwa. Viti vya ngozi ya kahawia nyepesi, sehemu ya kupumzika mkono yenye sehemu za vikombe na usafi wa sakafu vinaashiria kiwango cha juu cha matunzo na ubunifu wa gari hii.

Gari jekundu likiwa katika hali ya ukarabati kubwa kwa mazingira ya karakana au eneo la kutengeneza magari. Milango zote na sehemu ya ndani imetolewa kabisa vitu zote isipokuwa kiti kimoja cha dereva kilichosalia. Mtu aliyevaa suruali ya kijivu amesimama pembeni kuashiria anashughulika kuliunda gari.

Mtu mmoja anasafisha sehemu ya ndani ya gari jekundu kwa kutumia mashine ya kusafisha ikitumia pressure . Anaosha kwa makini sana akiwa eneo la wazi lenye magari mengine. Gari hilo linaonekana limetolewa milango, jambo linaloashiria kuwa inafanyiwa marekebisho.

Aina mbalimbali za mboga na matunda zimepangwa kwa mpangilio mzuri sokoni zikiwemo nyanya nyekundu, pilipili hoho za kijani na njano, vitunguu vya zambarau na karoti. Mandhari hii inaonyesha shughuli hai ya soko wazi ambapo wakulima wauzaji huleta mazao yao moja kwa moja kwa wateja.

Watu wamekusanyika karibu na eneo la barabara lililo wazi. Wengine wakiwa wamebeba mifuko. Wengine wamesimama kwa mazungumzo na wachuuzi wakionekana pembezoni wakitoa bidhaa zao. Pikipiki zenye abiria zinapita kati yao zikionyesha harakati za kawaida za soko lenye muingiliano wa usafiri na biashara. Maduka madogo na majengo ya jirani yanaeleza utofauti wa shughuli kutoka bidhaa za nyumbani hadi vyakula.

Umati wa watu umeenea katika soko la wazi lililojaa miavuli ya rangi tofauti kila mmoja ikikinga meza au vibanda vya wauzaji kutokana na miale ya jua. Bidhaa kama matunda, mboga na vitu vya nyumbani zimepangwa kwa rundo na vikapu vikiashiria biashara ya moja kwa moja kati ya wauzaji na wanunuzi. Majengo makubwa ya paa ya kijani-nyeupe yanazunguka eneo hili.

Hizi ndefu ya mbao imejaa mazao ya shambani kama viazi, karoti, mahindi, pilipili hoho na nyanya; vyote vikiwa kwenye mifuko au makasha yaliyopangwa kwa umaridadi. Watu wachache wanapita au kusimama karibu wakitazama bidhaa au kununua. Mandhari ya wazi, mwanga asilia na mazingira yasiyo rasmi inaashiria biashara huru isiyo na vizuizi.

Kibanda cha maua kimefungwa chini ya hema ya kijani kikiwa na maua ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye meza na sakafuni. Watu wawili waliovaa makoti ya samawati wanashughulikia maua hayo kuashiria shughuli za kila siku katika soko la wazi. Nyuma kuna vibanda vingine na majengo yakionyesha mazingira ya biashara kati ya wauzaji na wanunuzi.

Watu wawili wamekaa mezani aidha kwa kuuzwa au kutengeneza bangili za rangi mbalimbali. Nyingi zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari inaonyesha jinsi ubunifu wa kijamii na kiutamaduni unavyoweza kuendelezwa kwa kutumia zinazopatikana kwa njia yenye

Soko la ndani ambalo linaweza kuwa kitovu cha biashara ndogo ndogo na ujasirimali. Bidhaa ambalimbali kama nguo, picha za kuchora, mikeka na mapambo zimepangwa kwenye vibanda hizo pande zote za njia nyembamba. Huku watu wachache wakionekana wakishiriki katika shughuli za biashara.

Vibanda viwili vya mbao vimepangwa kwa bidhaa za mikono kama bangili, shanga na mikufu zikiwa zimetundikwa ukutani na kuonyeshwa kwenye mabango yaliyoegeshwa mbele. Mandhari ya soko ni ya wazi chini ya anga la samawati lenye mawingu machache likitoa mwanga wa asili unaoangazia rangi wa ubunifu wa bidhaa.

Soko lenye shughuli nyingi ambako watu wengi wanajihusisha na shughuli mbalimbali za kibiashara. Kuna vibanda vingi vya wauzaji waliopanga bidhaa kama matunda na mboga zikiwemo nyanya kwenye vikapu. Majengo ni ya muda na paa ni ya mabati kuashiria kuwa soko hili liko katika eneo lisilo rasmi lenye msongamano mkubwa wa watu.

Soko la azi limejaa bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono, sanamu za wanyama kama twiga na pundamilia, mapambo ya mbao na vitu vya kupendeza vimepangwa kwa utaratibu kwenye sakafu. Wauzaji wamekaa pembeni wakiwa watulivu huku wakisubiri wateja labda watalii au wapenda sanaa.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha usalishaji wa ndani na biashara ndogo ndogo, maduka yapengwa wa mpangilio wa kufutia yakitoa maua, vyombo vya nyumba, nguo na sana. Muuzaji na mnunuzi wanatangamana hali inaonyesha uhai wa uchumi wa jamii.

Soko lenye shughuli nyingi. Meza zimejaa bidhaa za mikono zenye rangi mbalimbali kama vile bangili, mikufu na mapambo mengine ya shanga. Kila kipande kinaonyesha ubunifu wa hali ya juu na utamaduni wa kienyeji, unaoendeleza kupitia biashara ndogo ndogo na kujengea uchumi wa jamii.

Eneo la soko la maua ambapo watu wawili wanafanya kazi kwenye banda lililofunikwa kwa turubai ya kijani. Banda hilo limejaa maua ya aina mbalimbali, maua haya yamepangwa kwenye ndoo na vyombo vingine. Mandhari ya nyuma inaonyesha mabanda mengine ya soko pamoja na majengo, ikiashiria kuwa eneo hili ni la sehemu ya soko kubwa la wazi.

Aina mbalimbali za mboga matunda zimepangwa kwa ustadi ndani ya soko. Mandhari yanaonyesha lishe bora, usalama wa chakula au elimu ya kilimo, na biashara ndogondogo.

Eneo la soko au karakana ya wazi ambao vifaa vingi tofauti vya chuma vimepangwa, kama vile sufuria, karai, majiko, masanduku na vifaa vingine vya jikoni vilivyotawanyika. Nyuma kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine zaidi, baadhi zikiwa zimetundikwa, na watu wawili wako kwenye eneo kuashiria shughuli za biashara.

Mkusanyiko wa aina mbalimbali za malenge zenye rangi ya kijani na manjano yaliyopangwa ndani ya kreti ya mbao tayari kwa mauzo. Mpangilio huu unaonyesha utofauti wa mazao ya kilimo na uzuri wa mazao ya asili.

Mandhari ya soko lenye bidhaa mbalimbali za chakula. Mazao kama nyanya, ndizi, mboga za majani na matunda mengine yamepangwa kwa meza za mbao kungojea kuuzwa. Soko linaonekana kuwa la ndani ya jengo na kuna ngazi au sehemu ya juu inayooneka kuashiria kuwa ni ka ghorofa.

Banda la soko la maua lililopambwa kwa maua ya rangi mbalimbali yaliyopangwa kwenye ndoo na vyombo vingine tayari kwa mafunzo ,ili kuna kiti cha plastiki cha samawati na kingine cheupe na pembeni kuna watu wanaoonekana kwa shughuli za wauzaji na mnunuzi , nyuma yao kuna magari yaliyo paki kuashiria kuwa eneo hili na wazi na lenye shughuli za kibiashara.

Eneo la solo lenye shughuli nyingi za uuzaji . Watu kadhaa wamesimama, wengine kutembea huku na huko kati ya marundo makubwa ya kabeji zilizo wekwa ardhini, zingine zikiwa ndani ya mangunia. Hili solo lina paa lililo tengenezwa kwa vitambaa vikubwa kutoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi.

Soko lenye shughuli nyingi ya kibiashara, na bidhaa zikiwa zimepangwa ardhini. Watu wengi wamekusanyika, baadhi wamesimama, wengine wameketi, au kuchuchumaa karibu na magunia na mizigo mikubwa. Soko hili linaonekana kua la wazi ,lakini limefunikwa kwa paa kubwa, kutoa kivuli kwa wauzaji na wanunuzi.

Soko la wazi ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa kwa wingi. Kifaa cha waya kimejaa soksi za rangi na miundo tofauti zikiwa zimepangwa kwa namna isiyo rasmi lakini ya kuvutia macho kwa wateja wa rika na ladha mbalimbali. Chini ya kontena hilo kuna ardhi ya udongo yenye mabaki ya taka ikionyesha mazingira ya soko la wazi au eneo la biashara lisilo rasmi.

Nyumba za kifahari zenye paa za kahawia na ukuta za waridi zimejengwa nyuma ya ukuta wa mawe, zikionyesha maendeleo ya makaazi ya kisasa. Mbele kuna barabara kuu inayorahisha usafiri wa kuunganisha maeneo ya mijini. Upande wa kulia, jengo kubwa linaendelea kujengwa likiwa limefunikwa na neti ya kijani kwa ajili ya usalama na kudhibiti vumbi.

Nyumba kubwa ya kifahari ina paa la kahawia, na kuta za kijivu, ikiwa na madirisha makubwa ya vioo, yanayoakisi mwanga wa asili. Nguzo mbili nyeupe zimesimama mbele ya jengo, zikiongeza mvuto wa usanifu. Ngazi kwenye roshani inaonyesha upatikanaji wa ghorofa ya juu, huku baiskeli ndogo ikiwa imeegeshwa chini. Eneo la mbele lina nyasi na mawe yaliyotawanyika.

Nyumba ya kifahari imejengwa kwa usanifu wa kuvutia ikiwa na paa la kijani kibichi linaloendana na mazingira ya asili. Ukuta wa mawe unaizunguka nyumba hiyo ukitoa ulinzi wa faragha. Miti michache imepandwa pembeni ikiongeza mvuto wa kijani na uhai wa mazingira. Anga lenye mawingu linaonyesha hali ya hewa wastani likikamilisha mandhari tulivu ya makazi ya kisasa.

Majengo mawili marefu yamesimama sambamba yakiwa na vioo vikubwa vya rangi ya samawati inayodokeza matumizi ya teknolojia ya ujenzi wa kisasi. Rangi ya kahawia na nyeupe kwenye kuta inaongeza mvuto wa kimaandhari. Mpangilio huu umeweza kuonyesha ofisi, nyumba za kifahari, au majengo ya taasisi muhimu mijini.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana likiwa na roshani kadhaa, ikionyesha matumizi ya makazi au biashara. Sakafu ya chini ina mabango ya kibiashara ikidokeza uwepo wa maduka au ofisi. Mbele ya jengo hilo, kuna vibanda vidogo vilivyojaa bidhaa au vifaa mbalimbali, ikionyesha shughuli za biashara ndogo ndogo.

Nyumba ya ghorofa moja yenye paa na vigae vyekundu na kuta za mawe, dirisha kadhaa zenye fremu nyeupe zinaonekana mbele ya nyumba kuna mimea mbalimbali ikiwemo mmea mrefu inayofanana na mtende ulioko katikati, eneo la mbele limefunikwa kwa changarawe na mawe ya kupita ,nyuma ya nyumba miti yenye majani mabichi inaonekana na baadhi ya matawi yana ingia kwenye fremu ya juu.

Jengo la ghorofa mbili linaonekana likiwa na rangi za samawati na nyeupe, ina madirisha makubwa ya vioo kwenye ghorofa ya juu chini yake kuna maduka kadhaa mojawapo likiwa na bango la kijani la Safaricom, baiskeli zimeegeshwa mbele ya maduka hayo aidha kwa kuuza au marekebisho kuna ngazi upande wa kulia inayoelekea

Majengo mawili tofauti nyuma ya uzio wa mabati. Jengo la upande wa kushoto lina horofa mbili na upande wa kulia kuna jengo lingine refu la horofa nyingi linaloonekana kuwa ni horofa za makaazi au biashara ndogo.

Jengo refu lenye ghorofa kadhaa linaonekana liking'aa chini ya mwanga mkali wa jua. Kila ghorofa ina roshani na madirisha yakionyesha matumizi ya makazi au biashara. Sakafu ya chini ina maduka na huduma mbalimbali mojawapo ikiwa ni bango likiashiria uwepo wa hospitali au zahanati ili kutoa huduma za afya.

Jengo la ghorofa linaonekana likiwa na mabalkoni yenye uzio wa chuma ikionyesha kuwa ni makazi ya watu ,baadhi ya sehemu za jengo bado haijakamilika nikiwa na zege wazi ishara ya ujenzi unaoendelea hii ni kuashiria maendeleo ya makazi ya mjini changamoto za ujenzi wa miundo mbinu ya kisasa.

Majengo mawili ya ghorofa yanaonekana kwenye eneo la wazi, ikionyesha mandhari ya miji midogo au vitongoji. Mbele ya majengo kuna gari jeupe lililoegeshwa pamoja na kibanda cha mbao na nyasi ndefu zinaokua bila kuguzwa, ikiashiria kutumika kwa sehemu kama hifadhi ya magari au makazi ya muda.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili, aidha ya makazi au ofisi ya kibinafsi. Madirisha yake ni makubwa na sakafu ya chini ina sehemu ya wazi ya kereji. Lango la kuingilia ni la chuma cheusi na nyuma imezungukwa na uzio wa urefu wa kati.

Bango kubwa la matangazo linalotangaza ujenzi wa jengo mpya la kibiashara, karibu kufunguliwa eneo la barabara. Maelezo kwenye bango hilo yanaonyesha kua jengo hilo litakua na duka kuu la rejareja, vibanda vya biashara, na kituo cha mazoezi ya mwili.

Jengo jeupe la gorofa linaonekana likiwa na madirisha makubwa na roshani. Gari jeupe limeegeshwa karibu na jengo hilo na mmea mdogo umewekwa mbele ya mlango wa kuingilia. Muundo wa jengo unaonyesha makazi ya kifahari na mandhari yake yanaonekana safi sana.

Bango la biashara la zamani linalotangaza huduma za mauzo limebandikwa kwa mlingoti uliozugukwa na miti. Bango hilo lina picha za bidhaa mbalimbali za nyumbani kama kitanda, sofa na meza ya chakula, zikionyesha aina ya samani zinazopatikana. Chini ya bango kuna maelezo ya mawasiliano yakiwemo namba ya simu na mahali lipo biashara.

Majengo ya ghorofa yaliyotengenezwa kwa mbao yana mapaa ya nyasi. Mandhari ni ya usanifu wa jadi, unaochanganya uzuri wa mbao na ubunifu wa kienyeji. Ngazi ya mviringo kwa upande wa kushoto, inaunganisha ghorofa ya juu, ikionyesha matumizi ya nafasi kwa ubunifu. Eneo linalozunguka majengo haya linaonekana kua katika hatua ya ujenzi au ukarabati.

Jengo la ghorofa nyingi linaonekana limeinuka juu ya ardhi likiwa na madirisha na mabalkoni mengi. Sakafu ya chini inaonyesha uwepo wa biashara au huduma za kijamii. Jambo linaloashiria matumizi mchanganyiko ya makaazi na biashara. Mandhari hii inaonyesha jinsi miji inavyopanuka kwa wima Ili kuhifadhi ardhi, na kumpunguzia msongamano. Anga ni safi yenye mawingu machache.

Ndani ya duka kubwa ambapo kuna kaunta mbili zinazoonyesha shughuli za ununuzi ukiendelea huku wateja wakiwa kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa. Sakafu ya vigae inaongeza mwonekano safi na feni kubwa juu ya dari inasaidia kupooza hewa. Rafu upande wa kushoto zimejaa bidhaa za vyakula na bango linaonyesha bei ya bidhaa.

Duka kuu lenye rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali kama vinywaji, vyakula vya makopo, bidhaa za kusafisha na vifaa vya matumizi ya nyumbani. Mazingira haya yanaonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa na mandhari ya ununuzi wa kisasa.

Duka kuu la Naivas linaonekana likiwa na muundo wa kisasa. Ukuta wake ukiwa wa rangi ya kijani, nyeupe, na njano. Nembo ya Naivas imeandikwa kwa maandishi nyeupe ndani ya sanduku la manjano. Mbele ya duka kuna nguzo mbili za usalama zenye rangi nyeupe na mistari ya njano, huku sakafu ikiwa ya vigae vya kahawia na sehemu ya lami pembeni.

Rafu ndefu zenye bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia zikiwa na vitafunio kama biskuti, keki na bidhaa za vyakula vingine. Mwanga wa ndani unaangaza bidhaa zote kikamilifu ikisisitiza usafi na usalama ndani ya duka kuu.

Sehemu ya mboga na matunda ndani ya duka kuu inaonyesha meza nyingi zilizojaa ndizi maembe pawpaw parichichi na bidhaa nyinginezo. Wateja kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa huku wafanyi kazi wa duka wakiwa wamevaa sare nyekundu wakisaidia wateja wanaoitaji usaidizi.

Sehemu ya ndani ya duka kuu ina rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vitafunio na vyakula vya kufunganishwa. Wateja kadhaa wanatembea huku wakisukuma mikokoteni au kubeba vikapu vya ununuzi. Taa ndefu za dari zinaangaza eneo lote zikisaidia kuonyesha mpangilio mzuri wa bidhaa.

Safu za bidhaa zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuu zikiwemo chupa za vinywaji vya rangi tofauti upande wa kushoto na makopo ya bidhaa mbalimbali juu ya meza nyekundu yenye mistari ya njano. Mabango yamewekwa juu yakivutia wateja kwa ofa maalum zingine zimeonyesha mpangilio wa maeneo ya bidhaa kwa urahisi wa ununuzi.

Ndani mwa duka kubwa la rejareja, rafu zilizojaa mifuko ya chakula cha mbwa kutoka kwa chapa mbalimbali zimepangwa. Mifuko hizo zina ukubwa na rangi tofauti na kila mmoja ina picha ya umbwa kwenye kifunganishio. Juu ya rafu kuna bango lenye maandishi kuashiria hili eneo ni la bidhaa za wanyama wa kufungwa.

Safu ya fridgi za kisasa zimepangwa kwa ustadi kwenye duka kuu zikiwa na rangi maridadi kama fedha na nyeusi. Kila moja imewekwa lebo ya bei na maelezo ya kiufundi. Watu wawili wanapita mbele ya fridgi hizo wakionekana kuchunguza bidhaa au kupita tu.

Sehemu ya duka kuu lenye bidhaa za nyama tofauti, kila mmoja ikiwa na friji za kuhifadhi kwa usafi na usalama. Vinywaji vya soda vimepangwa kwa ustadi mbele ya friji hizo, yakiongeza chaguo kwa wateja. Mabango ya ofa maalum yanaonekana juu ya bidhaa yakichochea ununuzi wa haraka.

Mandhari ya duka linayouza vifaa vya nyumbani, hasa friji za aina na chapa mbali mbali. Friji zimepangwa kwa mpangilio mzuri, kila moja ikiwa na lebo zinazoonyesha vipengele kama dhamana ya miaka mbili. Wateja wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu wakikagua bidhaa.

Sehemu ya viatu vya michezo imepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka kuu lenye shughuli nyingi. Rafu zimejaa viatu aina mbali mbali kuvutia wateja, kando kuna baiskeli kadhaa zimepangwa nyuma kuashiria utofauti wa bidhaa.

Duka kuu la rejareja linaonekana likiwa na meza kadhaa zilizopangwa nguo mbali mbali. Meza hizo zimefunikwa kwa mabango mekundu yaliyoandikwa kwa nguzo la bei hadi asilimia sitini. Idadi kubwa ya nguo na mabango ya punguzo inaonyesha kuwa duka hilo linafanya mauzo makubwa.

Jengo refu lenye nembo ya naivas limesimama kwa haiba likiwa ni sehemu ya duka kuu la kibiashara. Juu ya jengo hilo kuna bango la summit institute 6th floor likionyesha matumizi ya jengo hilo kwa mathumni mbalimbli ya biashara na elimu.

Sehemu ya duka kuu mabapo mikate na bidhaa za kuoka zimepangwa kwa kuvutia ikiwa na rafu za kioo zilizoaa mikate, keki na vitafunio mbalimbali. Wateja wawili wamesimama mbele ya rafu wakichagua bidhaa huku mfanyakazi wa duka akihudumu kwa utaratibu upande wa juu. Taa angavu zinamulika eneolote na mazingira ni safi ya kuvutia kwa ununuzi wa bidhaa za chakula.

Sakafu ya duka kuu ambayo ina muundo wa vigae vya rangi tofauti inavutia macho huku taa angavu zikitandaza mwangaza mzuri kila kona. Upande wa kushoto kuna sehemu maalum ya kuonyesha mikate na bidhaa zingine za kuoka zikiwa zimepangwa kwenye rafu safi zilizopangwa kwa ustadi.

Ndani ya duka kubwa la rejareja. Kuna sehemu ya jokofu lenye rafu kadhaa, zilizojaa vinywaji mbali mbali kama, juisi, na maziwa kutoka kwa chapa tofauti. Nyuma inaonyesha bango linaloashiria sehemu ya kuoka mikate. Bidhaa zimepangwa kwa njia ya inayorahisisha upatikanaji na kuvutia wateja.

Sehemu ya vyakula kwa duka. Rafu zimepangwa kwa utaratibu zikiwa zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna mikate iliyopangwa kulia ukiwa na trei za mayai. Pembeni kabisa paketi za juisi tofauti. Sakafu ya eneo hili limetandikwa tiles na mbele kunayo kizuizi cha chuma kinachotenganisha njia ya wateja na bidhaa.